Jengo hili linaweza kuwa ni shule. Ikona milango miwili na dirisha moja. Lango moja imefunguliwa. Mbele yake kuna nyasi iliyokatwa kwa utaratibu na ni la rangi kijani kibichi.

Mwanariadha kipofu wa Kenya Nancy Cherangat Koech, akishiriki katika michezo ya walemavu. Anaongozwa na mwanariadha mwenzake. Koech alishinda medali ya fedha kwa mashindano hayo.

Hiki ni kitabu cha masomo, pengine ya shule ya msingi. Ni la darasa la pili. Mbele ya ukurasa huo umechorwa watu wawili ambao wanaendesha farasi.

Jengo hili kubwa ni la ghorofa, lina milango na hata madirisha, mbele yake kuna maua pamoja na nyasi yaliyopandwa na yanamea kwa utaratibu, ni ya rangi kijani kibichi na ni kusafi.

Hii ni jengo ya ghorofa, inaweza kuwa shule. Iko na milango mitatu na madirisha mengi ambayo yamefunguliwa. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua uliomea kwa utaratibu.

Wanariadha vipofu wa Kenya wanashiriki katika mchezo wa walemavu. Wanaongozwa na wanariadha wenzao. Wamekuwa wakishinda medali ya fedha kwa mashindano hayo.

Mwanariadha kipofu wa Kenya Kimani anashiriki katika michezo ya walemavu. Anaongozwa na mwanariadha mwenzake. Kimani alishinda medali ya fedha kwa mashindano zilizopita.

Ukurasa kutoka kitabu cha masomo pengine shule ya msingi, kimechorwa mapicha kikieleza jinsi au maana ya picha hizi. Kuna gari, reli na mtu ambaye anaendesha baiskeli.

Ukurasa kutoka kitabu cha masomo pengine shule ya msingi kinaonyesha kusahihishwa na mwalimu akitumia kalamu nyekundu. Mtoto huyu bado anajifunza mambo mengi.

Wanariadha vipofu Kimani na Santov wanashiriki katika mchezo ya walemavu, wanaongozwa na mwanariadha mwengine. Wamekua wakishinda medali ya fedha kwa mashindano hio.

Jengo hili linaweza kuwa ni kanisa. Iko na milango pamoja na madirisha. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi, mti yenye matawi mingi na pia maua uliomea kwa utaratibu.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe. Inaezakuwa ni ya kutumika kwa shule ya upili au chuo kikuu kufunza wanafunzi.

Jengo hili ni ya ghorofa, iko na milango pamoja na madirisha. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua uliyopandwa vizuri kwa utaratibu.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambazo zimewekwa juu ya meza nyeupe. Zinaweza kuwa ni za shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika kuwafunza wanafunzi.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe. Linaeza kuwa ni ya shule ya upili au chuo kikuu na na yanatumika na mwalimu kufunza wanafunzi.

Jengo hili linaweza kuwa ni darasa, iko na milango pamoja na madirisha ambayo yamefungwa, mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua uliyopandwa ukamea kwa utaratibu.

Hiki ni kitabu cha mtoto wa shule ya msingi au upili, kimefunguliwa na katika ukurasa huu, kuna mwanaume mmoja ambaye ni muislamu mwingine ni mtoto na amebeba kitu mkononi.

Jengo hili ni ya ghorofa, mbeka yake kuna mti mrefu lenye matawi mingi, maua na nyasi lenye rangi kijani kibichi, zote zinamea kwa utaratibu.

Jengo hili ni ya ghorofa, iko na milango pamoja na madirisha. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani na maua uliopandwa kwa utaratibu.

Jengo hili ni ya ghorofa. Inaweza kuwa shule au kanisa. Iko na milango pamoja na madirisha ambayo yamefungwa. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi.

Hii ni jengo, linaweza kuwa la shule au kanisa, mlango huu umepakwa rangi nyekundu, mbele yake kuna maua ambayo yanaweza kuwa yanamea kwa utaratibu.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta mingi nyuesi, ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe, inaweza kuwa ni ya shule ya upili au chuo kikuu, na inatumika kufundisha.

Jengo hili kubwa ni ya ghorofa, lina milango pamoja na madirisha zote zimefungwa, mbele yake kuna nyasi pamoja na maua ambayo inamea kwa utaratibu.

Wanariadha vipofu wa Kenya, Kimani na Santos wanashiriki katika mchezo ya walemavu, wanaongozwa na wanariadha wenzao Kimani na Santos wamekuwa wakishinda medali ya fedha kwa mashindano.

Ndani ya jumba hili, kuna makompyuta nyeusi ambayo zimewekwa juu ya meza nyeupe. Zinaeza kuwa ni za shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na wanafunzi hao.

Jengo hili linaweza kuwa ni nyumba au kanisa liko na madirisha. Mbele yake kuna nyasi iliyokatwa na ni la rangi kijani kibichi. Kuna pia mamti ambayo imemea na huko kando.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta mbili nyeusi na zimewekwa juu ya meza nyeupe. Zinaweza kuwa zinatumika na walimu kufundisha wanafunzi. Kuna pia vitabu juu ya meza hiyo.

Mwanariadha kipofu wa Kenya Kimani. Ameshiriki katika mchezo ya walemavu. Anaongozwa na mwanariadha mwenzake. Kimani alishinda medali ya fedha kwa mashindano.

Jengo hili ni ya ghorofa. Iko na milango pamoja na madirisha mingi. Mbele yake, kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na pia maua ambayo imepandwa unamea vizuri.

Hii ni kompyuta na ni la rangi nyeusi. Imewekwa juu ya meza nyeupe, inaweza kuwa ya shule ya msingi, upili au chuo kikuu na walimu wanaitumia kufundisha wanafunzi.

Mwanariadha kipofu wa Kenya Kimani, anashiriki katika mchezo ya walemavu. Anaongozwa na mwanariadha mwenzake. Kimani alishinda medali ya fedha kwa mashindano.